Huku naona lori iliyoekwa kando ili ipangiwe vitunguu na mfanyikazi mmoja aliyekaa katika juu ya lori. Tena naona mmama mwanabiashara anaihesabu hizi magunia ya vitunguu ili ajue ni ngapi.

Huku naona magari tofauti tofauti iko katika maegeshoni. Tena inaonekana ya kwamba hizi magari iko sokoni, inauzwa kwa hii maegeshoni ya magari. Hii inangojea watu wenye wananunua ama wanunuzi ili wachukuwe hizi magari.

Huku naona gari iko katika maegeshoni inangojea wasafiri ili ianze safari ya kusafirisha watu kutoka sehemu ingine hadi kwingine. Tena hii gari inaonekana ya kwamba ni mpya.

Huku naona mtu ameipokea simu yake ya mkono. Ameipokea katika upande ya kutuma pesa ,kutoa pesa na kulipa kitu yoyote tena na kuona kinacho bakia katika simu yake. Huyu mtu inaonekana ya kwamba anataka atume pesa.

Huku naiona ni sokoni la manguo. Naiona soko hii ina vitu tofauti tofauti na hii soko naiona manguo iliyotengenezewa sehemu za pa kuuzia ili isiweze kuanguka anguka na kupotea. Tena naiona manguo mingi iliyopangwa mbeleni tayari.

Huku naiona pikipiki iliyoanguka chini. Inajulikana kuwa hii pikipiki ilikuwa inaendeshwa na mtu katika barabara hii na inajulikana kuwa huyo mtu hakuwa na bima la magari. Tena huyo mtu anafaa aende atengeneze gari lake na pesa.

Huku naona pesa ama manoti ya pesa iliwekwa jini. Hii ni manoti ya pesa mingi iliyochorwa picha ya mzee Jomo Kenyatta. Tena hii pesa ilikuwa ya kitambo. Serikali mpya ya daktari Rutto ilibadilisha pesa.

Huku naona mtu mmoja amekaa kando ya duka. Tena naona duka moja iko wazi na kuna mtu ameweka kando baiskeli yake ili aende anunue vitu yenye anataka katika duka hili.

Huku inaonekana ni soko la nguo. Hapa naona wamama wanao jichagulia maguo tofauti tofauti katika hii soko, tena hii soko inaonekana ni ya mavazi ya wamama peke yao na wanafunzi ama watoto wadogo.

Huku naiona pesa ambayo iko kwa mkono ya mtu mmoja ambaye anajulikana kuwa alikuwa anaihesabu. Hii ni maelfu ya pesa inayojulikana kuwa anaihesabu ili aweze kujua ni shilingi ngapi anaweza tumia kufanyia nini, tena huyu anayeonyesha ni pesa ya kitambo.

Huku inaonekana hapa ni sokoni, watu wamejaa, watu wanajichagulia vitu inazozipendeza wao, tena wengine wanaweza pata pesa kutokana na vitu yenye wanauza na wanunuzi wanapata vitu ama mahitaji ya katika soko.

Huku, naiona, esoko, la manguo, tena inajulikana kuwa, kuna manguo ya watoto wadogo, huku vijana, wamama, na wazee, tena hii inaonekana kuwa, kuna watu, wanao jichagulia, manguo katika soko hii, ili waweze, kununua, na waende nazo, ili wangare.

Huku inaonekana ni kwamba kuna mvua kali. Hii mvua imesombwa magari tofauti tofauti. Hii inaonekana ni kwamba serikali lazima waingililie ili waokoe magari za wenyewe na kuokoa mwili za watu tofauti tofauti iliyobebwa.

Huku naona ni sokoni la machungwa, naona watu wanichagua machungwa na mboga, tena naona mandizi inayochaguliwa na mtu iliaende apike nyumbani tena aweze kukula. Na hii machungwa inasaidia watu kupata avya nzuri

Huku naiona magari tofauti tofauti iliyowekwa ama iliyotengewa uwanjani huu ikuwe maegesho , inajulikana kuwa hizi magari ilileta watu katika sherehe inayokuwa katika uwanja hii na naona watu tofauti wamekaa huku.

Huku naiona ni duka ya vitu tofauti tofauti tena inajulikana kuwa ni pahali pa kuweka ama kutoa pesa katika akaunti yako ya simu tena inasaidia kupata mahitaji ya haraka kwa hii duka.

Huku naiona gari iko katika kando ya ujenzi kubwa, tena ina julikana kuwa huku ni maegesho ya magari inayo wekwa mafuta katika sehemu hii, hizi magari ina julikana kuwa yamewekwa apa kwa maegesho ili waweze kupata wasafiri katika sehemu hii.

Huku unaiona ni chumba kubwa iliyojengwa. Hili magari limpya yenye haijatumika kama hizi zinawekwa huku ili ziweze kua safi wakati yeyote tena mnunuzi akuje aweze kuikagua na ajue hili gari bado NI lipya haijaendeshwa na mtu yeyote. Hii maegesho Unasaidia watu kuchagua.

Huku naona pesa iliyoandikwa elfu moja tena hii pesa inasaidia watu waweze kupata manufaa tafauti tafauti katika familia yao, tena inasaidia watu waweze kununua maitaji wanayoitaji katika massa yoyote.

Huku naiona noti ya pesa. Noti kubwa inayotumika Kenya yetu ni noti ya elfu moja. Huyo mtu ameshika hiyo noti ndio watu wajue ni noti kubwa katika nchi yetu. Na noti ya shilingi hamsini iko katika mezani.

Huku naona maelezo yanayoonyesha kuhusu historia ya familia. Inaonekana ya kwamba kuna mtu aligonjeka ama alivunjika mikononi mwake tena akaa mbila kuenda hospitalini mapema. Ninasema ya kwamba tuweze kuenda hospitali.

Huku naiona ni pesa iki hesabiwa katika sanduku hii, ina julikana kuwa hii ni pesa ya matumizi tofauti tofauti kwa mtu anaye hesabu hii pesa, tena hii pesa ina saidia watu waweze kupata mahitaji yao wanao hitaji katika maishani mwao.

Huku naona ofisi ya watu wenye wanafanya kazi katika mtandao wamejipanga ama wamepanga ofisi yao ikuwe safi ili wakuwe tayari kufanya kazi katika ofisi yao bila kusumbuliwa na chochote.

Huku naiona watu wanayo itangaza kuhusu bima la afya. Bima la afya linasaidia watu wengi wanapopata ajali katika sehemu tofauti tofauti ya mwili. Bima la afya inagharamia deni yoyote ya hospitalini iliyopata matibabu.

Huku naiona magari iliyo katika maegesho ya kugonja wasafiri. Na hii gari inajulikana kuwa ni lipya. Inagonja wasafiri ili wasafirishe kutoka sehemu moja hadi ingine. Tena inajulikana hii gari imepakwa rangi nyeupe.

Huku naona gari mpya iko katika maegeshoni. Hii gari inaonekana ya kwamba ni mpya, iko na rangi nyeusi tena inaweza kua inauzwa ama mtu alieka maegezoni ili aende afanye mashughuli zake.

Huku naiona gari iliyo katika maegesho, inajulikana hii gari ni gari mia, tana inajulikana imepakwa rangi nyeu, na hii gari iko katika maegesho ya kuuza magari tena inangoja mnunuaji ili awezenkunua na aende naye.

Huku naiona kuna gari lipya iliyowekwa katika maegeshoni. Hii gari inajulikana kuwa haijaendeshwa sana na mtu yeyote. Tena inajulikana gari hili ni la kusafirisha watu kutoka sehemu ingine hadi zingine ili waweze kupata pesa na msafiri aweze kufika mahali anaenda.

Huku inaonekana ni soko ya kuuza machungwa tofauti tofautui, inayokuwa imeiva na yenye haijaiva. Huku naona ndizi yenye haijaiva, tena naona yenye imeiva iko tayari kukulwa, tena kuna nyanya na vitu mingi.

Huku naiona mtu anaye hesabu pesa katika mezani. Inajulikana kuwa huyu mtu ni mtu wa biashara, anaihesabu pesa yake ili ajue amepata faida katika kazi yake ama ameienda hasara. Tena hii ni pesa ya Kenya yetu.

Huku naona gari moja mpya iko katika maekeshoni, inaonekana ya kwamba hii gari ni ya kuuzwa hili mtu watumie kusafiri nchi tafauti tafauti , huku inaonekana ya kwamba unaezaenda kuona.

Huku naiona magari iliyopangwa katika maegeshoni. Hizi magari inajulikana kuwa bado ni lipwa; haijatumika na mtu yeyote wala kuendeshwa na mtu yeyote. Tena hizi magari zilipakwa rangi inayofanana ili ziweze kujulikana kwa umbali na watu waweze kuipenda hizi magari.

Huku naona duka moja iliyopangwa katika upande wa muhimu ili watu waweze kuona vitu tofauti tofauti anayetaka kununua katika hii duka. Tena naona mikate, dasani, na vitu tofauti katika

Huku naona watu wa afya wanatangaza vizuri kuhusu bima ya afya, tena bima la afya linasaidia watu sana, ili waweze kupata matibabu katika mahospitalini tofautitofauti , ili waweze kulipiwa na hilo cheti la bima ya hospotali.

Huku naona magari tofauti tofauti imejaa katika maegeshoni ili watu tofauti tofauti wakuje wanunue tena muuzaji apate pesa ya kujisaidia na anunue magari zingine ya kuweka maegeshoni ili auze apate pesa zake mwenyewe.

Huku naona manoti ya pesa tofauti tofauti iko katika mikono ya mzee mmoja. Huyu mzee ameshika noti ya mia mbili, ingine ni mia tena ingine ni hamsini. Na kwa mkono ingine kuna hamsini tena.

Hapa naiona mama mmoja amesimama kando ya duka la kuuza maziwa. Inajulikana kuwa huyu mama anangoja gari katika sehemu hii ili aweze kusafiri. Tena naiona watu wawili wanaonunua maziwa katika duka hili. Tena huku inajulikana ni kuna uuzaji wa maziwa.

Huku naona magari mingi iko katika maegeshoni hili inaonyesha ya kwamba magari hizi inaweza uziwa watu tofauti tofauti kutoka nchi tofauti tofauti. Tena hii magari imewekwa huku ndio wapate wanunuaji.

Huku naona magari menge iko katika maegeshoni . Tena naona watu wenye wanasimama kando ya hizi magari inaoneka ni kwamba, hizi magari ama watu wenye waliobebwa na hizi magari wako katika sherehe wa uwanja huu.

Huku naona magari tofauti tofauti inayokaa katika maegeshoni, inaonyesha ya kwamba hizi magari inaendelea kutengenezwa na watu tofauti tofauti ili iuzwe kwa watu wengine. Hizi magari ni mpya.

Huku naiona gari lipya liko katika maegeshoni , inajulikana kuwa hii maegesho ya hii gari inawekwa ili ingoje watu waweze kusafirisha , tena hii gari inajulikana kuwa haijaendeshwa sana bado ni lipya mno.

Huku naiona picha ya ng'ombe ya maziwa ,inajulikana kuwa huku ni pahali pa kununua maziwa ama kuuzia maziwa ,tena inaonekana kuwa huku unaenda kuibonyeza ni malita ngapi unaitaka uchotewe huku na uuziwe kulingana na malita.

Huku naona magari tofauti tofauti na inajulikana kuwa hizi magari ni mpya. Tena inajulikana kuwa hizi magari hazijaendeshwa. Tena hii magari iko katika maegeshoni ya kuuza magari ili watu wajinunulie huku.

Hapa naona treli moja inaibeba gari ndogo kutoka maegeshoni hadi mahali kwingine, hii ni gari inasaidia kuibeba magari mingi kutoka sehemu moja hadi kwingine, hii gari ndogo inaonekana ya kwamba kuna mtu amenunua mbali ili inapelekwa huko.

Huku naiona magari tofauti tofauti iliyopangwa katika sehemu inayoekwa magari. Sehemu hii inaitwa maegeshoni ya magari ya kuuza. Hizi magari inajulikana kuwa bado ni lipya. Tena hizi magari inangoja wanunuzi waweze kununua ili waweze kutumia kuendesha.

Sokoni la manguo, wauzaji wamesimamia watu wanaochagua hizi manguo. Inajuikana kuwa huku mtu anaweza jitafutia nguo yake inayoipendeza ili aweze kulipa na aende nazo. Tena wauzaji wanaiangalia vizuri ili watu waziweze kuimbia huyo.

Huku naiona magari iliyopangwa kwa laini moja. Inajulikana kuwa magari hizi bado ni lipya. Haijaendeshwa na mtu yeyote. Tena hizi magari zilijengwa kwa ufananizi ya magari hizi. Na inatofautiana tu kwa kupakwa rangi ili waweze kuendana pamoja.

Huku inaonekana ya kwamba ni duka ya kuuza maziwa iliyowekwa katika makaratasi. Tena kuna maji inayouzwa huku. Inaonekana ya kwamba kuna mafuta ya maziwa iko na ubaridi inayouzwa.

Huku naona mahali inayouzwa maziwa. Hii duka inasaidia wakulima wapate pale pa kuuzia maziwa tena wengine wapate pale pa kununua. Hii duka iliandikwa ili watu wajue ni ya maziwa tena wa kujia maziwa.

Huku naona wau watatu, wawili ni wanaume mmoja ni mrembo, hawa watu wako katikati ya magari huyo mmoja anayekuwa katika mkono wa kulia anaonyeshana simu yake, ama anaonyeshana maandishi iko katika simu yake.

Huku naona ni sokoni, watu wanaiuza vitu tafauti tafauti kama manguo hili wapate pesa, naona mtu anayesimama kando ya hizi maguo hili achakue inayoipendeza, tena kuna mama amekaa chini inaonekana yeye anauza hizi maguo.

Huku naona magari mingi inayo ipepwa na trela moja kutoka sehemu ingine hadi sehemu nyingine. Hii inaonekana ya kwamba hizi magari ni mpya haijawai endeshwa na mtu yeyote. Hii inaonekana magari na

Huku naona mtu ameshika simu mkononi. Huyu mtu ameingia katika simu yake pahali pa kutuma pesa, kutoa pesa tena na kuona iliyobakia katika simu yake. Huyu mtu anajulikana kuwa anataka kutoa pesa.

Huku naona magari iko katika maegeshoni inaonekana ya kwamba hizi magari ni ya wasafiri. Tena hii magari zingine inakaa kama haijai endeshwa na hii inaonyesha ya kwamba kuna pahali pa kusafishia magari kando ya huku.

Huku naona noti ya shillingi elfu moja ,iliyo chorwa mzee Jomo Kenyatta kwa shilingi elfu moja. Hii ni pesa kubwa katika nchi yetu ya kenya ,na hii pesa inasaidia watu ili wapate chakula ,wapate vitu zingine ya kutumia katika nyumbani.

Huku naona uwanja kubwa iliyotengwa kuweka magari. Hii uwanja ilitengenezwa ikuwe maegeshoni ili watu waende sherehe katika uwanja ingine iliyokando ya hii magari. Inajulikana kuwa kuna sherehe kubwa.

Huku naoni manoti ya pesa. Hii manoti ni ya elfu moja. Kuna nambari iliyoandikwa na inaanza na herufi kubwa inafuata na sufuri, tatu, mbili, saba, sufuri, tisa, tatu, sufuri. Hii pesa inasaidia watu wengi sana ili wapate chakula.

Huku inaonekana ya kwamba jubilee ilileta kitu inayoitwa sha, inatusaidia katika kuoata matibabu ya bure hospitalini hata kama unaweza kuwa unalipa mia tano na mia tano hamsini.

Huku inaonekana ya kwamba duka la kuuza maziwa. Hii duka inasaidia watu wengi kupata maziwa yaliyokuwa katika hali nzuri. Hii maziwa inasaidia tena kutumia kwa matumizi ya nyumba kama kupika chai, kunywa ili upate nguvu ya kufanya kazi.

Huku naona magari iliyowekwa mageshoni uwanjani. Hii magari inaonekana kuwa wenyeji wameingia sherehe kwa hii uwanja. Tena hizi magari bado ni mpya, inaonekana kuwa haijaendeshwa saana na watu wengi.

Huku naona mtu moja ako nyuma ya gari nyeusi. Hii gari ni gari iliyoandikwa Hilux . Inaonekana ya kwamba hii gari iliwekwa maengeshoni, ya gari katika shambani ili wavune vitu anayoitaka katika shamba na abembe na hii gari yake.

Huku naona ni soko kidogo ya mama mboga naona ameitandika meza yake ili auze machungwa na viazi. Tena ameweka kwa kipimo tofautitofauti ili watu wajishindie na wanunue kipimo inayofaa na pesa.

Huku naona watu watatu walioingia katika duka moja ya kutoa pesa ama kuweka pesa kwa simu zao. Hawa watu wanajulikana ya kwamba wanaenda kuitoa pesa ili waende watumie wakiwa kwa mikononi.

Huku inaonekana ni sokoni, hii soko naona vitu tofauti tofauti inayouzwa, naona kuna maembe, kuna mahindi, kuna machungwa, na vitu zingine tofauti. Hii inasaidia watu kupata chakula katika sokoni.

Huku inaonekana ya kwamba kuna usachi ya mayai ama biashara ya mayai. Hii biashara ni mzuri. Inasaidia wakulima wapate pahali pa kuuzia mayai tena walishe kuku ili isaidie kutaka tena kupata hiyo.

Huku naona magari iko kando ya ujenzi kubwa iliyojengwa na vioo, hizi magari iko maegeshoni, hii magari inaonekana kwamba ni ya kushindana, inaweza kuwa iliwekwa kungoja mchezo ya kushindana.

Huku naona gari iko katika maegeshoni tena mlango yake iko wazi inaonekana ya kwamba mwendeshaji ako karibu ili aendeshe gari hii, tena kifunguu yake inayotumia iko katika mlangoni yake ilihangishwa ili mwenye anaendesha ao.....

Huku inaonekana ni sokoni. Inaonekana kuwa ni maduka inayouza vitu tofauti tofauti. Tena naona mahali iliyopikwa na rangi inayoonyesha ni mahali pa kuuza ama kutoa pesa na kuuza vitu tofauti.

naona magari ya taxi iliyowekwa katika lori moja inayoonekana. Hii ni lori inayopepa makari kutoka sehemu ingine hadi kwingine. Hii inasaidia sana kubeba makari kutoka Mombasa.

Huku naona ujenzi ya vioo iliyojengwa ili magari hizi zikae ndani. Hizi magari yanajulikana ya kwamba iko maegeshoni ya gari ya kuuza. Hizi magari inaonekana kuwa bado ni mpya haijawai endeshwa na mtu.

Huku naona mtu aliyeeka baiskeli yake maegeshoni ili aende anunue katika duka moja inayoweza kuuza vitu tofauti kama kutoa pesa na kuweka pesa tena hii duka ni kubwa, ilipakwa rangi tofauti tofauti mbeleni.

Huku inajulikana kuwa ni soko ya maasai, inaonekana kwa umbali iko na vitu yenye inapendeza maasai na inarembesha warembo wao. Tena naona hii soko iko na vitu kadhalika inayo saidia watu wafurahie.

Huku naona manoti ya pesa iliopangwa ili iweze kuhesabika. Hii manoti inachulikana kwa nchi yetu ni pesa kubwa katika nchini Kenya. Hili hii pesa ukiisanya unaweza kuwa na mamilioni ya pesa.

Huku unaona familia moja wanaotangaza kuhusu bima ya afya. Hii inasaidia watu wanapo gonjeka katika magonjwa tofauti tofauti. Bima la afya inasaidia sana katika nchi yetu ya Kenya.

Huku naona gari iko katika maegeshoni inangonja watu wabebe kutoka sehemu ingine hadi sehemu ingine. Ili ijulikane ya kwamba hili gari ni mpya ilinunuliwa juzi na haijatumika sana.

Huku naona familia moja wanafunza mtoto yao kutumia tarakilishi ili ajue kutumia kwa teknolojia ya kisasa ,tena hao familia wanatunza jamii kwa familia yao ,tena naona wanafurahia mtoto yao akijua kusoma kwa tarakilishi hii.

Huku naona mtu anayeshughulikiwa ili apate matibabu. Huyu mtu inajulikana kuwa alipata ajali na anasaidiwa na daktari ama mama ili apate matibabu na aweze kupata afya njema mwilini mwake.

Huku naona watu wawili, kijana mmoja na mrembo mmoja. Hawa wanaisoma kitabu moja pamoja na wamesimama pamoja. Inajulikana kuwa hawa ni familia na wamevaa suti inayofanana tena waitengeneza nywele yao.

Huku naona magari mpya mpya, iliyowekwa katika maegeshoni ili inaweza kuwa hii ni magari ya kuuza , tena ni ya kutumiwa kukomboa ili watu watumie kusafiri kutoka sehemu zingine hadi zingine, hizi magari ni magari mpya.

Huku tunaona ni sokoni, inajulikana kuwa ni soko la viatu tofautitofauti , hizi viatu inatumika ama inauzwa kwa watu ili watu wang'are, kuna mtu anayetembea kando ya hizi viatu, inajulikana kuwa anatafuta yake .

Huku ni sokoni naona watu wamejaa wakitembea kuichagulia manguo yenye naona, huku tena kuna viatu na vitu tofauti tofauti kama muwa na vitu vinginevyo, hawa watu wanachagulia machungwa, wanalipa ili mwenyeji apate pesa.

Huku tunaona trela inayobeba magari mingi, hizi magari bado ni mpya. Inapelekwa ili iuzwe huko maegeshoni ya magari ya kuuza. Hizi magari inajulikana kuwa ni taksi ama magari ndogo ndogo ya watu wachache.

Huku naona magari iliyopangwa katika uwanjani. Linajulikana kuwa hizi magari ilitengwa hapa ili ikuwe mahegeshoni ya magari. Inawezakuwa na sherehe kwa hii uwanja ili watu washereke na wakimaliza wapande gari zao.

Huku naona gari kubwa iliyo andikwa mbilimbili Rawa Auto. Hii gari ni kubwa inatumika na wasafiri ama wanatumiwa na watu wenye wanaenda safari ya mbali ama wenye wanatafuta kazi ya juu.

Huku ni sokoni naona vitu tofauti tofauti inayouzwa katika hii soko. Huku naona pilipili manga na pilipili hoho, vitunguu, viazi, nyanya na machungwa tofauti tofauti. Tena huyu mama anauza ili apate pesa.

Huku naona magari iko katika maegeshoni. Hii magari inaonekana ni magari mpya haijawahi endesha na mtu yeyote inaonekana kwamba huku ni pahali pa kuuza magari ili apate kutumiwa na watu.

Huku naona karatasi inayoonyesha kuna uuzaji wa magari, katika hii bima ya magari ya texi hii inasaida watu kupata magari inayokuwa na bei ya chini.

Huku inaonekana ni sokoni. Hawa wauzaji wanauza samaki iliyopikwa. Iko tayari kukula. Hii ni samaki inayotoka katika mtoni ama inaweza kuwa inatoka nchini tofauti. Hii samaki ni tamu.

Huku naona magari mengi iliyopangwa kwa mpango tofauti tofauti. Hizi magari inaonekana kuwa iko katika maegesho. Hii magari ni mpya. Haijawahi endeshwa na mtu yeyote. Inaonekana ya kwamba inauzwa.

Huku naona kuna mjengo kubwa sana iliyojengwa na vioo. Tena naona magari iko nje ya hii mijenzi inajulikana ya kwamba hizi magari ni ya wafanyikazi kwa hii mjengo.